Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamesimama kwa pamoja kwenye mistari miwili, huku baadhi wakifunga mikono yao na kufurahia siku ambayo wanahitimu masomo yao.

Wanaume kwa wanawake wameketi darasani katika shule ya elimu ya watu wazima, huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa makini wakati wanajiandaa na mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, baada ya mwalimu kuwafundisha na kuwapatia maelekezo mbalimbali sasa wameketi wakiendelea kufundishana ili wapate maarifa zaidi wakielekea siku ya mitihani.

Darasa lililojaa watu wengi (wanaume kwa wanawake) ambao wapo katika shule ya elimu ya watu wazima, wakiwa wanasikiliza kwa umakini yale ambayo wanafundishwa na mwalimu ili waweze kufaulu vizuri kwenye mitihani yao.

Wanaume kwa wanawake waliojaa ndani ya chumba cha darasa, katika shule ya elimu ya watu wazima, wakimkodelea macho mzee ambaye ndo kwanza anajifunza kuandika na kusoma.

Wanawake wanahudhuria elimu ya watu wazima inayojihusisha na kuwafundisha ushonaji, kwa sasa wanafanyia kazi yale yote waliyosoma kwa kufanya mazoezi ya vitendo huku wakizitumia mashine za cherehani.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya elimu ya watu wazima, wameketi wanaume kwa wanawake, huku baadhi wakiwa wanasinzia kutokana na kuchoka na mihangaiko ya siku nzima.

Eneo la michezo katika shule ya chekechea lililojazwa mchanga wa kutosha, huku bembea zenye rangi tofauti tofauti zinawafanya wanafunzi waweze kuvutiwa kila siku wanapoamka asubuhi na kutamani kuwahi darasani.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea uliyopambwa kwa ukoka wenye kijani kibichi, huku rangi nyingi tofauti tofauti kwenye vifaa vya michezo vikiyafanya mazingira yawe na mandhari nzuri na inayovutia watoto.

Wanafunzi wa shule ya msingi wameketi darasani kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wote umakini wao upo kwa mwalimu aliyesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha na kuwafafanulia mambo mbalimbali ili waweze kufanya vizuri kwenye mitihani yao.

Chumba cha darasa katika shule ya msingi, kikiwa kimewekwa samani mpya, zilizotengenezwa kwa mbao nzuri, meza pamoja na madawati yake, baada ya zile ambazo zilikuwa zimechakaa sana kutolewa na kupelekwa jalalani.

Mwalimu wa shule ya msingi amesimama mbele ya darasa, huku akifundisha kwa kutumia ishara za mikono, kuhakikisha wanafunzi wanaelewa zaidi ili wafaulu mitihani yao.

Ndani ya chumba cha maabara katika shule ya sekondari, mwalimu akiendelea kulianda somo lake ili badaye aje kuwafundisha wanafunzi hasa wale wanaosoma masomo ya mchepuo wa sayansi.

Mwanamke mwalimu wa sekondari akiwa ofisini kwake na mwanafunzi aliyemfuata akimwelekeza mambo mbalimbali aliyokuja kumuuliza ikiwa inakaribia kipindi cha kufanya mitihani.

Ndani ya chumba cha mtihani wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi kwa utulivu, kila mmoja akiendelea kuhakikisha anafaulu vizuri ili kuendelea na masomo ya elimu ya juu.

Ndani ya darasa la shule ya sekondari baada ya kuwepo kwa madawati chakavu kwa muda mrefu, sasa yamesanifiwa na kuchongwa mengine mapya kwa kutumika mbao za kisasa.

Ndani ya maktaba katika shule ya sekondari, wasichana wawili wameingia wakiendelea kuchambua vitabu tofautitofauti, ili wapate vile wanavyovihitaji, kujiongezea maarifa, na kujiandaa kwa mitihani iliyopo mbele yao.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ndani ya chumba cha maabara akiendelea kufanya michanganyiko mbalimbali, ili baadaye aweze kuwafundisha wanafunzi wanaochukua michepuo ya sayansi.

Wanafunzi wa shule ya elimu ya vyuo vikuu, baada ya masomo yao ya mchana kutwa jioni wametoka nje, wakiendelea na majadiliano hasa ya vile vyote ambavyo wametoka kufundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya ukumbi unaotumika kwa ajili ya masomo ya vyuo vikuu wanafunzi ni wengi wameketi kwenye madawati, umakini wao wameuelekeza kwa mkufunzi ambaye anaendelea kuwafundisha na kuwaelekeza mambo mbalimbali kabla hawajatoka kwenda kufanya mazoezi ya vitendo.

Wanafunzi wa shule ya elimu ya vyuo vikuu, wapo darasani wakiendelea na masomo yao ya kila siku ili kuhakikisha wanajiandaa vyema kwa mitihani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo cha utabibu wameketi darasani wakiweka umakini wao kwa mkufunzi aliyesimama mbele, akiwafundisha kwa kutumia bidhaa tofautitofauti.

Ndani ya chumba cha darasa katika ya shule ya msingi. Madawati chakavu ndio ambayo wanafunzi wamekalia, huku wakiendelea kupata elimu kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa ili kuhakikisha wanapata maisha ya baadae yaliyo bora.

Mwanamama mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu akiwa ofisini kwake, ameketi wakati meza yake imejaa vitabu na mafaili tofautitofauti, huku akitabasamau kumfurahia mzazi ambaye amekuja kumtembelea.

Wanafunzi wengi wa elimu ya vyuo vikuu wanaume kwa wanawake, wamejaa ndani ya darasa, huku wakiendelea kumsikiliza kwa makini mkufunzi wao, ili kujihakikishia ufaulu bora wa mitihani yao.

Ndani ya darasa katika shule ya elimu ya vyuo vikuu wanafunzi wameketi kwa umakini wakiendelea na masomo yao ili kuweza kujiandaa na mitihani iliyoko mbele yao, hasa ile ya kufanya kwa vitendo.

Wanafunzi wawili vijana wa kiume ndani ya chuo cha ufundi baada ya kupewa maelekezo ya kina na mwalimu wao, sasa wanayatendea kazi kwa vitendo kupitia vifaa vilivyopo juu ya meza walioizunguka.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, baada ya kuketi darasani na kupewa maelekezo ya kina sasa wanafanyia kazi yale yote waliyofundishwa kwa vitendo, ikiwa ni pamoja na kutengeneza samani mbalimbali zinazotumia mbao

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, wakiwa wameweka umakini wao kusikiliza na kuweza kufuatilia kila wanachofundishwa; ili baadaye wanapoelekea kufanya mazoezi ya vitendo, waweze kupata ujuzi zaidi na maarifa ya kutosha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia sare zao za bluu, wameketi darasani wakiendelea kufanya mitihani huku mwalimu wao aliyevaa barakoa amesimama nyuma yao akiwakagua na kuwasimamia kwa umakini.